Duka hili lajulikana kama Think twice ambalo huuza manguo kwa bei nafuu. Lina mavazi ya kike hata ya kiume. Viatu na begi pia zinapatikana mahala hapa.

Kofia ambazo ni nyeupe na rangi ya hudhurungi huvaliwa hasa wakati wa jua kali. Viatu vinavyoonekana ni vya rangi nyeusi na nyeupe, na pia vya watoto vinapatikana humu.

Gari hili lijulikanalo kama Hillux ni la rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mtu aliyevalia kiakisi na kofia ya mavin anayeonekana ameegemea kwenye upande mmoja wa gari.

Magari haya ni meupe. Yana vioo vyeusi na miundo tofauti. Tege hutumika kutega maji hasa wakati wa mvua. Nyaya za stima ambazo zimetumika ni za usalama.

Soko hili ambalo limeundwa kwa kutumia mbao, misumari na gunia limegawanywa kwa kuwekwa bidhaa tofauti kama vile viazi, nyanya na vitunguu.

Kwenye soko hili, muuzaji ameketi ilhali mnunuzi amesimama. Nguo zimwekwa mara mbili. Kuna ambazo zimetandazwa chini na kuna zingine zimeekwa kwenye vitundukio za nguo.

Bidhaa mbalimbali zapitakana hapakama vile nyanya, vitunguu, machungwa, karoti, mboga na vinignevyo. Wanunuzi wamejaa mahala hapa.

Kifaa hiki ambacho hujulikana kama kibuyu. Hutumika kwa kuwekea chakula ama hata maji. Pia hutumika kama kifaa cha muziki na vilevile kama dawa za kiasili.

Ghorofa liliyo na rangi ya manjano lenye madirisha matatu limewekwa taa ya mafuriko na kwa upande mwingi jumba lililo na rangi ya kijivu limewekwa roshani kwa usalama wa wapangaji.

Manyumba ya ghorofa na kibinafsi yamejengwa na kupakwa rangi tofauti. Pia kuna tenki ambazo zimewekwa juu. Kuna uwanja ambao haujajengwa hata.

Naivas ni mojawapo ya maduka makubwa ambayo yanatajika nchini Kenya, na yana matawi zaidi ya tano. Ubao wa matangazo, umening'inia kwenye taa za barabarani.

Baiskeli ndogo na kubwa zenye rangi tofauti za kupendeza zinauzwa kwenye duka hili. Vilevile, kuna viti ambavyo vya aina tofauti, vikubwa na vidogo pia vimewekwa hapa.

Unga wa ngano na wa ugali umepakiwa katika rafu tofauti kulingana na rangi na kiwango. Pia kuna kitroli ambacho kinaonekana mbele ya unga hizi.

Bana lililowekwa hapa lampa mnunuzi mweleko wa vitu ambavyo vinapatikana hapa ambavyo ni nafaka kwa kifungua kinywa, maziwa, unga na sukari.